Ni watu kadhaa wanao kusanyika karibu na magari mawili. Kuna moja jeusi na mengine yanaonekana kwa mbali. Wanakaa na kusimama na mazingira yanaonekana kuwa na asili ikiwa na miti na nyasi. Wanavaa mavazi mbali mbali na ni dhahiri kwamba wanashiriki katika tukio fulani.

Ni wanaume wawili wakiwa katika kile kinachoonekana kuwa ni ukubwa wa magari, mmoja wao anashughulikia mfumo wa kuchaji wa magari, wakati mwingine anatazama. Lina rangi ya ngozi ya mchanganyiko na lina muonekano wa kisasa. Nyuma yao kuna mengine yaliyooshwa katika saluni, laangazia sana wakati wanavyozungumza juu ya gari hilo.

Ni tangazo la bima ya gari. Kuna mwanamke mmoja aliyevaa mavazi rasmi anayesimama karibu na gari la taxi la rangi ya njano, ina maandiko ya taxi juu yake pia kuna alama ya bei. Tangazo linatoa taarifa kuhusu huduma za bima na inaelezea tofauti zinazohusiana.